Sehemu ya biashara ndogondogo tofauti tofauti, ikiwemo zile za ususi ama duka pia mengine. Tunaona viti vimesimamishwa hapo, vingine vya rangi ya samawati, vingine vya rangi nyekundu. Watu wengine wanaonekana wamekaa na wengine wanaonekana wakitembea katika shughuli zao tofauti tofauti.

Mwanume aliyevalia champali za rangi ya nyekundu miguuni na shati la kijani kibichi anaonekana kuzama kwenye mawazo. Amekaa mbele ya duka la Mpesa hapa kando twaona mwingine amekaa juu amevalia nguo ya manjano na viatu vyake ameeka hapo chini. Kenye ardhi tunaona matawai ambayo imetapakaa.

Soko ya mazao ya kilimo au vienyeji, tunaona mahindi, nanasi zimetindikwa juu, tikiti maji, cucumber , gunia la rangi ya kijani, kreti za rangi nyekundu, na kando pale kuna wauzaji.

Mkono ulioshika simu rangi nyeupe ya aina ya Samsung unaonekana ukibonyeza-bonyeza. Kuna app rangi ya kijani kibichi yenye maandishi meupe yanayosema Lipa na M-Pesa.

Gari jeusi la aina ya Landrover limepakiwa hapa na kwa umaarufu kwa umakini mtu anaweza ona namba plate ambayo ni KDX. Chini yake kuna nyasi za rangi za kijani kibichi.

Sehemu ya kuuzia nyama ukipenda bucha 𝑡𝑢na𝑤eza kuona wahudumu wako katika shughuli tofauti tofauti za kukata minofu, kuna nyama iliyowekwa kwenye maonyesho ilhali ingine imetundikwa juu kwenye ukuta. Watu hawa wamevalia nguo nyeupe na mwingine anaonekana kuvalia kofia nyekundu.

Gari jeusi aina la Jeep laonekana katika maegesho haya yaliyopakwa rangi nyeupe. Kwa umbali, kuna kibao kilichoandikwa kwa maneno ya rangi nyeusi.

Mikono ya wanadamu ingine imeshika noti ya shilingi mia mbili pesa tasilimu za Kenya. Huu mwingine umeshika simu ya rangi nyeupe aina ya Samsung. Pia twaweza kuona mlango wa kijani kibichi pale nyuma.

Mkono wa mwanadamu wenye kucha refu umeshika noti ya shilingi elfu moja ingine mia tano na Ile pia ya mia moja. Mezani kuna waya za stima na pia twaweza kuona kitu kama kalamu hapo chini.

Watu wanaonekana kutembea wengine wanaonekana wamekaa na hata wengine wamejilaza kando yao kuna magari mazuri ya kuvutia aina tofauti tofauti mengine ni rangi ya nyeusi mengine meupe na hata kuna yake ya rangi nyeusi.

Magari kadhaa wa kadhaa yanaonekana hapa kumeremeta katika sehemu hii. 𝐾una lile la rangi ya 𝑠𝑎𝑚𝑎𝑤𝑎𝑡𝑖, lingine rangi 𝑛𝑦𝑒𝑢𝑝𝑒, kuna leusi pale na yanaonekana yamewashwa 𝑡𝑎𝑎. 𝐻ii twa𝑤𝑒za sema ni maonyesho ya gari ama sehemu ya kuegesha vyombo hivi.

Magari tofauti tofauti yenye rangi ya nyekundu, samawati, hudhurungi, nyeupe, nyeusi na hata rangi ya kijivu inaonekana hapo. Kuna bango la kinywaji cha Jack Daniels pale kando. Tunaweza pia kuona watu ambao wamesimama mbele ya magari mengine wakiangalia haya ambayo yako katika maonyesho.

Magari aina tofauti yaliyopakwa rangi ya samawati, nyeupe, nyekundu na hata ya kijivu. Twaeza sema yamepakiwa kwenye maonyesho ya magari au yako katika usafiri wa barabara.

Magari yaliopakiwa tofauti tofauti rangi nyeupe, nyeusi, samawati yanaonekana. Kando kuna gorofa n majengo mengine pia rangi ya samawati.

Chumba kidogo cha shughuli za biashara ndogo, ambayo mlango wake wa kijani umeandikwa mpesa. Kuna besheni mbili hapo chini, ukiangalia vizuri kuna karatasi zilizotundikwa za kutumika kubeba vifaa vinavyo nunuliwa.

Tangazo la kampuni la Anziano, la kupeana bima, kwa wahuduma wake. Twaweza ona pikipiki ya rangi nyeusi, na pia hapo chini, nambari za simu, za yule ambaye ana swali ama kuulizia chochote kuhusu kampuni hii. Wameeka hapo kiwango cha pesa, kulingana na muda ambacho kinafaa kitolewe.

Sehemu ya biashara ambayo ni kibanda ama duka. Kina ubao umeandikwa Mpesa. Hapo kando tunaona kreti ya soda na vinywaji vingine aina ya ainati. Tunaona pia bandili ya unga ama vifaa vingine vya kuuzwa vimepakiwa kwenye katoni tofautitofauti hapa.

Soko la matunda, twaweza kuona ndizi zimening'inia hapo, twaweza kuona viazi, twaweza kuona machungwa, kuna nanasi, avocado , maembe. Tukiangalia vizuri tunaona kreti ya samawati na ingine ya manjano.

Tangazo ya kampuni au shirika la bima Madison. Twaona mwanamke aliyetumika kupozi hapo amejeruhiwa na huku ametibiwa. Pia twaonyeshwa jinsi ya kupata huduma hizo kwa kubonyeza *828#.

Kiduka chenye biashara ndogo ambacho kimeandikwa Kizazi Kipya kwa kizungu New Generation. Mlango wake wa kijani kibichi umeandikwa hapo Mpesa na chini tunaweza kuona dawati la kukalia. Pia tunaweza kuona mitungi ya maji ya rangi samawati. Mnunuzi aliyevalia nguo ya samawati anaonekana kusimama hapo akiongea na mhudumu.

Mikono miwili ikiwemo mmoja unapokezwa ufunguo inaonekana. Hapo chini pia tunaweza kuona kalamu na karatasi na kimfano wa gari dogo.

Mwanamke anaonekana mwenye furaha kwenye poster ya kikundi kimoja cha Britam ambacho anajihusisha na afya ya mwanadamu. Hapo chini wameweka kiwango cha pesa ambacho yeyote 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑦𝑒 anataka kunufaika na shughuli zao za afya anastahili kulipa shilingi mia sita ishirini taslim pesa za Kenya.

Magari matano yaliyoegeshwa yanaonekana katika sehemu hii ambapo lingine ni rangi ya samawati, mawili rangi nyeusi, mawili ni rangi nyeupe, kando kuna watu ambao wamesimama na pia twaeza ona mimea ya kijani kibichi pamoja na nyasi.

Tangazo la kampuni la bima ama insurance , ambalo linaitwa Anziano. Twaona pale, wameeka hapo maandishi kuhusu jinsi unavyowapata, wakaweka nambari ya simu, yanaonekana kando ya jumba la kifahari, lenye kuta za kupendeza pamoja na sakafu za kupendeza.

Watu wako katika sehemu hii ambayo ni soko katika shughuli zao za kibiashara za nafaka. Tunaeza ona matunda, mboga, majani. Licha ya hayo sehemu hii inaonekana ina shida ya maji ya kusambaa ambayo yamesambaratika.

Magari tofauti tofauti kwenye maonyesho kuna la rangi nyeusi, ingine la rangi ya samawati. Kule nyuma tunaona mengine ni mekundu na pia kuna la rangi ya kijivu.

Magari matatu manne hivi yaliyobebwa na lingine kubwa, yanasafirishwa kwenye barabara nyeusi. Yamepakwa rangi kadhaa ikiwemo nyeupe na hata kijani.